Kuna watu wengi wanaotangamana na askari wa trafiki. Kuna mabasi, gari ndogo, nyumba ndefu na kubwa, kuna miti, kuna rangi mingi tofauti.

Kuna maji taka yaliyotulia katika huu mtaro ambayo ni machafu mno. Kuna uchafu ulioshika udongo unafanana na karatasi zilizotupwa.